Mwanaume amepanda kwenye ngazi iliyoegeshwa kwenye nguzo ya umeme huku akiwa anaenda kukagua nyaya. Kando kukiwa na barabara iliyo na magari.

Mimea ipo chini kando ya nguzo mbili zilizoshikilia transfoma ambayo imeunganishwa na nyaya za umeme.

Twiga, ameegemeza kichwa chake, kuelekea kwenye mwanamme aliyebeba mkoba, na aliyekuja katika shughuli za utalii.

Nyumba iliyotengezwa kwa kutumia mabati ipo karibu na mto wenye maji meusi na uliojaa taka.

Wanaume wawili pamoja na mwanamke mmoja wanapita kwenye barabara iliyo na miti pande zote.

Mwanamume mmoja kasimama kando ya mto wenye maji meusi, huku wenzake watatu wakiwa ndani wakiusafisha kwa kutoa taka zilizoko ndani.

Mto ulio na maji meusi, na uliojaa taka, wapita karibu na eneo la makaazi ya watu. Watu wameketi kando, na wengine wapo ndani ya mto huu.

Mvulana anachokora, mto ulio na maji meusi, na uliosheheni taka, unapita karibu na makazi, ya watu.

Wanaume wawili wameshika karatasi mojawapo ya zile zilizo tiwa kwenye ardhi mwingine akiwa baharini huku akizisafisha.

Twiga wanaotembea toka sehemu fulani wakielekea kwingine wanapita eneo ambalo lina shimo na maji chafu.

Barabara inapita kwenye bustani huku ikiwa imezingirwa na miti za aina tofauti.

Punda mlia wawili, walio malishoni ,wakiwa kwenye pori iliyo karibu na jiji lililo na majengo makubwa.

Mto wapita chini ya bomba mbili za kusafirisha maji zenye rangi ya samawati.

Mto ulio na maji meusi na uliobebaba taka wapita karibu na makazi ya watu.

Mwanaume aliyevalia shati lenye rangi ya samawati yu kwenye maji ya mto ambao umejaa chupa za plastiki.

Mwanamke yupo ndani ya mto ulio na maji chafu ambao umebeba taka akisafisha gunia.

Mto wenye maji meusi ambao una taka ndani yake, wapita chini ya daraja iliyotengezwa ili kuwezesha usafiri wa magari na watu.

Pundamilia anatembea eneo ambalo halina nyasi, na limesheheni mawe, akielekea kutafuta malisho.

Watu kutoka kwenye jamii ya Maasai wamesimama wengine wao wakiwa wamechuchumaa eneo ambalo kuna mti nyuma yao.

Kikundi cha ndege wanaopaa angani wakitoka sehemu fulani na kuelekea kwingine.

Mwanaume aliyevalia barakoa yupo kwenye mto unaopita karibu na makaazi ya watu. Mkononi akiwa na mche ambao anaenda kuupanda.

Mwanamke na mwanaume wako kwenye mporomoko wa maji, huku wana simu mkononi ambayo wanatumia kujipiga picha.

Gari mbili, moja lenye rangi nyeupe na jingine lenye rangi nyeusi zimepakiwa karibu na ukuta ambao umechorwa sura ya Eliud Kipchoge.

Wanaume watatu wanasafisha eneo ambalo lipo karibu na mto unaopita na ambao una taka ndani yake.

Mwanaume aliyevalia koti jeupe amesimama pamoja na wanafunzi, mkononi akiwa na mche anaotaka kuupanda.

Mwanamke ameshika kipaza sauti anachokitumia kuzungumza. Sapatu zimetiwa kando ya meza na kuna kibango kilichoandikwa Kaunti ya Nairobi.

Nguruwe wapo kwenye eneo lililotupwa taka na kuna maji yenye rangi nyeusi ambayo yanapita na eneo hili lipo karibu na makaazi ya watu.

Wanafunzi wakiwa na walimu wamemtazama mwanafunzi moja aliyetia udongo wenye gunia na kunganda mchicha ndani yake.

Wanaume watatu wako na mkokoteni ambao umebeba magunia yaliyo na bidhaa ndani yake. Wawili wapo mbeleni naye mmoja yupo nyuma akilisukuma.

Mwanaume amesimama kando ya nyumba iliyotengenezwa kwa kutumia udongo na nyasi na lipo kwenye maeneo ambayo yamefagiliwa.

Taka zilizotupwa sehemu ambayo yapitwa na maji ambayo ni meusi, kudhihirisha kwamba ni machafu na lipo karibu na makazi ya watu.

Mtaro mkubwa ulio na bomba la kusafirisha maji ambalo wamelizingira na mbao wakisubiria kuweza kulifunika.

Wanafunzi ,wawili ,waliobeba, mkoba migongoni mwao, wanapita eneo ambalo ,takataka za chomwa.

Wasichana wanne wameketi huku wametazama tarakilishi zilizo mbele yao mwalimu wao akiwa amewatazama.

Mto wenye maji chafu na ambao una taka wapita karibu na maeneo ya watu huku migomba ya ndizi ikiwa imemea kando yake.

Msichana kabeba mche kwenye mkono wake wa kushoto, nyuma yake kukiwa na mwanaume aliye inama na akabeba miche mbili ambazo wanataka kuzipanda.

Eneo ambalo taka za kila aina ikiwemo plastiki zimetupwa. Gunia lipo kwenye taka hizi.

mwanamke ana mojawapo ya karatasi zilizoekwa eneo ambalo mto wenye maji chafu na ambao una takataka ndani yake wapita.

Vifaru wawili wapo kwenye uwanja ulio na mashimo kando kukiw na miti zilizomea.

Wanaume tano wapo kwenye mto huku wakiusafisha kwa kuvuta taka ambazo zimo kwenye maji.

Wanafunzi wamesimama kando ya shimo walilolichimba ili kuwekelea miche ambazo watatu wao wamezibeba kisha wanyunyizie maji kwa kutumia vyombo ambavyo wawili wao wamezibeba.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye mkokoteni ulio na mitungi zenye rangi tofauti.

Mwanaume mmoja yupo mbele ya mkokoteni anaousukuma uliobeba mizigo. Nyuma yake kuna watu wanaojaribu kusukuma mkokoteni huo ili mwanaume aweze kuupitisha kwenye njia ya reli.

Lori lenye rangi nyeupe limebeba mizigo ambapo wanaume wawili wapo juu yake na mmoja wapoya mzigo huo umepasuka unaomwaga taka.

Nguruwe watatu wapo wanachakura eneo la taka. Maji yenye rangi nyeusi yapita karibu na eneo hili.

Watu wanane wanajaribu kuusafisha mto wenye maji meusi na unaopita eneo la taka kwa kuzitoa kwenye maji.

Mto mchafu ulio na maji meusi na uliosheheni taka, wapita karibu na makazi ya watu.

Watu watatu wapo karibu na makazi ya watu na mto wenye maji chafu uliojaa taka.

Mwanaume aliyevalia shati nyekundu anapita barabara ambayo ina maji na uchafu kando yake.

Rundo kubwa la taka mbalimbali lachomwa. Wanafunzi wawili wanaoonekana kubeba mikoba wanapita eneo hili. Kuna watu ambao wanaendeleza tukio la kuchoma taka.

Jamaa aliye valia vazi lenye rangi ya kijani kibichi analisha tembo.

Mto mchafu ulio na maji meusi wapita eneo la kutupa taka. Wanaume wanne wapo wanajaribu kuusafisha.

Wanawake wanne wapo baharini, watatu wao wakisafisha vyombo na mitungi. Mmoja akitembea kutoka kwenye mto huu.

Mnyama kwa jina nyani, yupo kando ya mti ameketi huku anatazama nyuma yake. Pana aina mbalimbali ya mimea kando yake.

Mto wapita karibu na makaazi ya watu. Watu wapo barabarani wakitembea. Paa za nyumba hizi zimepiga kutu na kuonekana kuwa chafu.

Wanawake wawili wapo kwenye mto wakijaribu kusafisha kwa kutoa taka zilizo ndani.

Mwanaume na mwanafunzi mmoja walio valia barakoa, wamechuchumaa huku wakitaka kutia mmea kwenye udongo ili kuupanda.

Vifaru watatu wapo malishoni wakila nyasi. Daraja lenye njia ya reli lapita kwenye bustani.

Mwanamke mmoja analisha tembo ambaye nyuma yake wamesimama wanaume watatu waliovalia mavazi ya kijani kibichi.

Mto wenye maji chafu, ulio na mmea ambao matawi yake yapo juu kwenye maji.

Nyumba iliyokaribu na mto na iliyojengwa kwa kutumia udongo imebomolewa na maji na ina taka.

Eneo lililojaa taka na lina maji yaliyochanganyika na kuleta matope, na ipo karibu na makazi ya watu, mbeleni kukiwa na daraja.

Mto mchafu unaopita karibu na makaazi ya watu. Mnaonekana kujaa taka. Watu wanajaribu kuusafisha.

Mto, wenye maji meusi na ulio na taka, wapita karibu na makazi ya watu, mwanamke anatia maji kwenye ndoo.

Mwanaume mmoja aliyebeba gunia mgongoni anavuka mto ambao una taka na wapita karibu na makazi ya watu.

Wanawake wawili wanasafisha ardhi ambayo ipo karibu na mto kwa kutoa taka zilizoko kwenye majani na mimea iliyo sehemu hio.

Watu wanatumbuizwa na wanaume saba walio na zana za kimziki na ambao wamevalia mavazi sawa.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye mkokoteni wenye mitungi zenye rangi tofauti.

Mto wenye maji chafu wapita karibu na makaazi ya watu na eneo la kutupia taka. Jamaa mmoja ameketi juu ya maji.

Wanaume wawili wanasafisha eneo ambalo kando yake mto wapita.

Wanaume wanne wapo kwenye mto wenye maji meusi na uliojaa taka, wakiusafisha, huku wakitoa taka hizo kwenye maji.

Wanaume wawili mmoja akiwa ameshika simu mkononi na mwengine kitabu mkononi, wakiwa na afisaa wa kulinda misitu. Wanamtazama mwanamke anayetia udongo kwenye mti waliopanda.

Mamba wapo kwenye maji chafu, wawili wao wanajaribu kutoka kuelekea kwenye nchi kavu.

Wanawake watatu wapo kwenye mto uliojaa taka wakiusafisha. Mvulana mmoja aliyekunja suruali yake yu kwenye maji.

Eneo la kutupa taka za kila aina kama plastiki na zinginezo. Watu wawili wapo na magunia na wanapita eneo hili.

Watu wanapita eneo ambalo limepakiwa mabasi, yanayosubiria abiria. Mwanamke ana kibango mkononi, ikiwa limeandikwa eneo ambalo basi hili litaelekea na gharama ambayo mtu atalipa.

Wanaume wawili waliovalia shati nyeupe wameegemea kwenye basi lililopakiwa kando ya barabara mmoja akiwa na kibango mkononi.

Watu wanapita eneo ambalo mabasi yamepakiwa huku yakisubiria abiria waweze kuingia.

Mwanamume ambaye amebeba kibango mkononi kilichondikwa jina Utawala anapita kando ya mabasi yaliyo barabarani yakisafirisha abiria.

Mwanaume amebeba kibango kilicho andikwa majina ya sehemu ambapo basi lililopakiwa kando ya barabara laelekea ili kuwavutia abiria wache eneo hilo.

Basi limepakiwa kando ya barabara karibu na mti. Kuna mwanaume ambaye amebeba gunia mgongoni mwake. Watu wanapita eneo hili.

Mwanamume amebeba kibango mkononi kilichoandikwa majina ya maeneo. Anawarai watu waweze kuabiria mabasi yaliyopakia kando ya barabara.

Watu wanapita karibu na eneo ambapo mabasi yamepakiwa yakisubiria abiria. Wanaume wawili wamebeba vibango vilivyoandikwa jina ya sehemu na nauli.

Magari ya kubeba abiria yamepakiwa kando ya barabara juu yake zikiwa na vibango ambavyo vimeandikwa majina ya sehemu.

Wanawake wawili wanapita kando ya gari la kubeba abiria lililopakiwa na lina kibango juu yake iliyoandikwa majina ya maeneo.

Watu wanapita eneo ambalo mabasi yamepakiwa yakisuburi abiria .Mwanamke mmoja amebeba kibango mkononi kilichoandikwa majina ya maeneo ambapo basi hili linaelekea.

Askari wa trafiki wako kando ya barabara huku wakihakikisha kwamba magari yanayopita kwenye barabara yanafuata kanuni na sheria za barabarani. Watu wanapita maeneo haya.

Magari ya kubeba abiria yamepakiwa huku yana mabango juu yake. Watu wanapita eneo hili.

Mwanaume anavuka barabara kuelekea ng'ambo nyingine ambapo kuna bango linaloonyesha ishara ya mtu kuvuka barabara.

Basi limepakiwa kando ya barabara mwanaume yupo kando yake huku akiwa amebeba kibango kilicho andikwa majina ya sehemu litakalo elekea.

Mwanamume aliye beba mkoba mgongoni anatembea karibu na barabara ambayo magari yanapita.

Magari yaliyobeba watu yapo kwenye barabara iliyo karibu na mti, kando kukiwa na ua iliyotengenezwa kwa kutumia mabati.

Mwanamke aliyevalia shati jeupe amebeba kibango kilicho na maandishi akiwa kando ya mabasi yaliyopakia yakisubiria kubeba abiria.

Mwanafunzi anapita kando ya gari lililopakiwa, huku kondakta akitafuta abiria waweze kusafirishwa.

Watu wamesimama kando ya barabara inayopitwa na magari, nyuma yao kukiwa na mtaro ambao wapitiza maji.

Askari wa trafiki ambao huchunguza magari kama yanafuata kanuni za barabara anapita mbele ya basi.

Mwanaume yupo katikati ya mabasi, huku akiwa na kibango mkononi, kilichoandikwa Utawala Airways , akitembea pamoja na watu wengine.

Mwanamme mmoja anaingia ndani ya basi lililo pakiwa eneo ambalo watu wanapita.

Wanawake wawili wamesimama mbele ya mabasi mmoja akiwa amebeba kibango kilicho na majina ya maeneo chini kukiwa na kiwango cha nauli ambacho mtu atastahili kukilipa.

Mwanaume aliyeshika kibango mkononi amesimama kando ya mabasi yaliyopakiwa kando ya barabara ambayo watu wanapita.

Magari ya kubeba abiria, yamepakiwa kando ya barabara, huku yakiwa na vibango vilivyoandikwa majina ya maeneo juu yake. Watu, pia wanapita eneo hili.

Mwanamke na mwanaume aliye na mkokoteni ambao umetiwa mizigo. Wanapita karibu na basi lililopakiwa kando ya barabara likisubiria abiria.

Mwanamume aliyebeba mkoba mweusi mgongoni anapita kando ya eneo ambalo magari ya kubeba abiria ambayo yana mabango juu yake yamepakiwa.

Basi lililobeba abiria lipo barabarani, mlangoni kukiwa na mwanaume mmoja aliyesimama na wengine wawili wakiwa watembea kando ya basi hili.

Kibango kilichoandikwa majina ya sehemu kwa mfano Kabiria la gari lipo kando ya jumba.

Mwanaume aliyevalia vazi jekundu ameengemea kwenye basi lililopakiwa huku likisubiria abiria.

Magari yenye rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi yanapita kwenye barabara ambayo kuna mtu kasimama kando.

Wanaume watatu, wawili wakipita kando na moja akienda kuingia kwenye basi lililopakiwa kando ya barabara.

Basi mbili, zilizopakiwa kando ya barabara, moja, mbeleni ikiwa imeegemewa na mwanaume mmoja, zinasubiria abiria ili kuwasafirisha toka eneo hili hadi lingine.

Mwanaume amebeba kibango mkononi kilichoandikwa majina ya maeneo ya basi ambalo limepakiwa kando ya barabara litaelekea huku akiwavutia abiria.

Watu wanapita eneo la kupakia magari ambapo kuna miti mbili. Mwanaume amebeba kibango mkononi kilichoandikwa majina ya maeneo.

Mwanaume anapita kando ya basi lililo barabarani. Mwanamke mmoja yu mlangoni akilishuka.

Mwanamke amesimama kando ya gari la kubebea abiria lenye rangi nyeupe ambalo lina mzigo mlangoni na kibango ki juu yake.

Polisi wawili wa trafiki, mmoja akiwa na bastola mgongoni, wanatazama kama magari yanafuata sheria na kanunu za barabara.

Mwanamume aliyevalia sweta nyeusi anashuka basi lililopakiwa kando ya barabara na lina kibango dirishani.

Gari la kubeba abiria lililofunguliwa mlango na lina gunia na kibango juu yake li karibu na mwanaume aliyevalia vazi la samawati na akaketi kwenye mikokoteni.

Mwanaume amebeba gunia lililo na mizigo kwenye bega lake. Mabegi tatu nyeusi zimetiwa kwenye nguzo iliyo karibu na basi lililopakiwa.

Basi lipo barabarani lapita kando ya mengine matatu yaliyopakiwa kando ya barabara karibu na miti.

Wanaume watatu wapo kando ya basi lenye rangi ya kijani kibichi, iliyo karibu na nguzo ya umeme.

Basi lina kibango mbele yake lililoandikwa majina ya sehemu limepakiwa. Mwanaume aliyevalia shati jeupe anaenda kufungua mlango

Mwanaume amebeba kibango kilichoandikwa nambari arobaini na sita na majina za maeneo. Amesimama kando ya basi ambalo limepakia likisubiria abiria.

Pikipiki imeegeshwa karibu na basi lililopakiwa kando ya barabara na kuna wanaume wawili ambao mmoja ameshika kibango mkononi.

Bodaboda wawili wanapita kando ya basi lenye rangi nyekundu lililo barabarani. Bango lililoandikwa majina ya eneo kama vile Thika limetiwa kando ya barabara.

Basi limesimama kando ya barabara huku likipakia abiria ambao walikuwa wamesimama karibu na mtaro ulio na maji na taka.

Mwanamume aliya na mkoba mgongoni mwake anaingia kwenye basi lililopakiwa kando ya barabara ambayo inashimo na maji. Watu wanapita eneo hili.

Mwanamke aliyebeba mkoba begani mwake anavuka barabara huku akipita nyuma ya basi lenye rangi ya samawati lililopakiwa. Mwanaume ameshika kibango begani mwake.

Kibango kilichoandikwa majina ya maeneo limeshikwa na mtu mmoja wakiwa karibu na maeneo ya kuegesha mabasi yanayosubiria abiria. Watu wanapita eneo hili.

Basi lenye rangi ya kijani kibichi na njano lipo barabarani, lingine limepakiwa kando ya barabara ambapo watu wanapita.

Wanaume watatu wapo mbele ya gari la kubebea abiria lililopakiwa na lina kibango juu yake.

Mwanaume amebeba kibango kilichoandikwa majina ya eneo ambapo basi lililopakiwa kando ya barabara litaelekea ili kuwaita abiria.

Wanaume wawili wamesimama kando ya basi lilopakiwa uku likisubiria abiria. Watu wanapita eneo hili.

Basi la kubeba abiria limepakiwa kando ya barabara. Mwanaume mmoja akiwa ameshikilia kibango kilichoandikwa majina ya sehemu ambapo basi hili litaelekea.

Mwanamke mmoja amesimama kando ya basi aina ya Citi Hoppa akisubiria abiria. Watu wanapita kando yake.

Jamaa amebeba bango lililoandikwa majina ya sehemu. Nyuma yake kuna basi ambazo zimesubiria abiria waingie.

Basi limepakiwa kando ya barabara na kuna kibango kilichoandikwa majina ya eneo ambapo itaelekea. Mwanaume mmoja anapita kando ya basi hili.

Pikipiki zilizo na abiria pamoja na dereva, Zipo barabarani pamoja na mabasi.

Ghorofa zipo kando ya barabara inayopitwa na watu na mabasi.

Magari ya kubeba abiria yamepakiwa sehemu ambayo ii aribu na nguzo ya umeme. Juu yake kuna mabango yaliyoandikwa majina ya maeneo ambapo zaelekea.

Basi linapita kando ya magari ya kubeba abiria yaliyopakia kando ya barabara na yana mabango ambayo yana maandishi juu yake.

Mwanaume mmoja anapita kando ya basi lililo na kibango dirishani na limepakiwa kando ya barabara ambayo ina shimo lenye maji.

Watu watatu wapo kando ya barabara, wanasubiri magari yapite, ili waweze kuvuka kuenda ng'ambo nyingine.

Basi limesimama, mwanamke mmoja yu mlangoni anaaingia akisaidiwa kubeba mizigo na mwanaume mmoja. Watu wengine wapo wamesimama kando ya basi hili.

Mwanaume mmoja amesimama kwa mlango wa basi lililo barabarani na lina abiria ndani yake.

Mwanaume aliyebeba mkoba mgongoni apita mbele ya basi lililopakiwa kando ya barabara na lililo na kibango kwenye dirisha.

Basi lenye rangi ya samwati limepakiwa kando ya barabara likisubiria abiria. Watu wanapita eneo hili.

Basi limeegeshwa kando ya barabara na lina bango ya eneo linaloelekea kwa mfano Muthaiga. Wanaume wawili wamesimama kando ya basi hili.

Bango viwili, vilivyoandikwa majina ya maeneo, vimewekwa kando ya barabara. Basi, lililobeba abiria, lipo kando ya barabara, mwanamume mmoja akiwa ameliegemea.

Mabasi yameegeshwa kando ya barabara yakisubiria abiria. Mwanaume mmoja amebeba bango lililoandikwa majina ya sehemu ambapo zinaelekea. Watu wanapita eneo hili.

Basi mbili zimepakiwa kando ya barabara na nyuma likiwa limeegemewa na mwanaume mmoja. Watu wanapita eneo hili.

Gunia ililopakia vitu, lipo kando ya gari, la kubeba abiria, lililopakiwa kando ya muuza nguo naye muuza sabuni.

Bomba tatu za maji, mbili zikiwa na rangi sawa zapita juu ya mtaro ambao una maji chafu.

Bomba za maji zimetiwa kwenye uwanja. Gari lenye rangi nyeupe limepakiwa kando ya kichaka.

Pikipiki imepakiwa kando ya barabara ambayo ina uchafu na imemwagiwa maji. Wanaume watatu wapo matembezini.

Lori lenye rangi nyeupe lililopakia mizigo, lipo kando ya barabara karibu na jumba kubwa. Mwanaume mmoja ameketi juu yake.

Mto wenye maji chafu, wapita eneo ambalo taka za kila aina hutupwa. Mwanaume anapita pia eneo hili.

Mtu anapita juu ya bomba za maji zilizowekwa kwenye uwanja ambao nyasi zimekauka.

Mtaro uliochimbwa eneo karibu na makaazi ya watu, ili uweze kusaidia kwa kupitiza maji ambayo hayaitajiki.

Lori lenye rangi ya kijani kibichi limepakia na lipo barabarani. Watu wapo juu yake na kuna magunia nyuma yake.

Taka za kila aina mfano karatasi na plastiki zimetupwa eneo moja ambapo huchomewa pale na zi karibu na makaazi ya watu.

Bomba linalomwaga maji safi, sehemu ambayo kuna nyasi na mimea mingine.

Lori lenye rangi ya kijani kibichi limekaliwa na wanaume juu yake. Lipo barabarani. Kando kuna mabasi yaliyopakiwa. Mwanaume mmoja ambaye anaongea kwa simu anabeba mkoba mgongoni.

Lori yenye rangi ya kijani kibichi lipo barabarani na limepakia. Watu wako juu yake na lina magunia nyuma yake.